Chumba kikubwa chenye madaktari wawili wakiwa wamevalia barakoa na glavu na mgonjwa mmoja akiwa amelala huku amefungua kinywa chake, akipatiwa huduma za meno kama; kusafisha, kung'arisha au kung'oa jino.

Daktari amevaa glavu zenye rangi ya zambarau akiwa ameshika kiima bandia, huku akitumia kifaa, huduma hizo za meno hutolewa kwa watu wenye meno yaliyooza, maambukizi au maumivu ya fizi ili kupata ahueni.

Trei la bati, lililobeba vifaa vya hospitalini, kama vile: mpira, kisu, mkasi, vifaa. Hivi husaidia katika kutoa huduma bora za afya, kuhakikisha usalama wa wagonjwa na wahudumu, pia kuokoa maisha kwa haraka kwa wale wanaohitaji matibabu.

Jengo kubwa lenye watu waliokaa kwenye viti na daktari mmoja akiwa amevalia mavazi meupe, akiwaita watu kwa ajili ya kwenda kupata huduma hapo hospitalini. Ambapo huduma za hapo hutolewa kama: matibabu, uchunguzi wa magonjwa, upasuaji na huduma za dharura kwa wagonjwa.

Jengo kubwa lililojengwa kisasa, lenye korido jekundu, madirisha ya glasi na dari nyeupe, ambapo hutoa huduma za kiafya, kama matibabu, kuchunguza magonjwa, upasuaji na huduma za dharura katika hospitali pia kuokoa maisha ya watu.

Chumba kikubwa chenye rangi nyeupe, na watu wawili wakiwa wamevalia barakoa na makoti meupe, mmoja akiwa ameketi katika kichumba kidogo kilichopo ndani ya chumba kwa ajili ya utaalamu zaidi. Wataalamu hao wa afya hutoa matibabu kwa wagonjwa pia, kutoa elimu ya afya kwa jamii.

Nyumba yenye bati, mbele kuna mabango, wanawake, wanaume pamoja na watoto wakishangilia kuonyesha kuwa wana afya nzuri ya akili ambayo huongeza uwezo wa kukabiliana na msongo wa mawazo, kuimarisha mahusiano au kuongeza jitihada kazini na mashuleni.

Kopo lenye dawa kwa ndani na mfuniko wa njano kwa juu, lililochorwa mmea wa kijani unaoitwa umuravumba. Dawa hiyo ya asili husaidia katika kutibu magonjwa sugu na hupatikana kwa haraka pia ni bei nafuu au gharama nafuu.